Hapo tunaona mpira wa mkono voli boli, vile tunavyoona kuna wengine ambao wawili wameruka na mwingine akichapa hiyo mpira. Mikono zimekuja pamoja zikiwa zimeshikana na hiyo ni mchezo ambayo watu hupenda sana, kuna shabiki ambao wanaangalia hiyo mpira vile tunavyoona.

Ile inayonekana hapa ni Huduma Center . Kuna wahudumu na wahudumiwa wengi ambao wako hapa, wengine wakitazama wakiangalia na wengine wawili wakikaa hapo. Sasa huyu jamaa anangoja afanyiwe kazi mzuri ambazo ni kusaidia wananchi hapo sasa.

Vile tunavyoona hapa kuna timu ambao wanasherekea wakiwa na fulana nyekundu hao wote. Mwingine akona barakoa vile inaonekana. Sasa wanachezacheza hapa ni kama tu wameshinda na timu zingine ambavyo walikuwa wanacheza.

Wanawake tupu wakiwa wanavaa sare ya chapa ndima wakiwa wanataka kucheza mpira wa kandanda mpira wa miguu wakiwa wanatarajia kushinda ama kushindwa bado watarajia tu moja.

Mwanaume aliyevaa suti rasmi, alisimama mbele ya hadhira kubwa, akiwa ameinua katiba ya mkono pamoja na kushika kipazasauti kwa mwingine. Pembeni yake, kuna mwanamke aliyevaa mavazi rasmi. Alimwangalia kwa makini. Mandhari ya ukumbi mkubwa na bendera zinazoonyesha kuwa huu ni wakati wa hustler, maneno ya kitaifa.

pembeni ya njia ukutani kumechrowa alama ya chama cha jubilee mikono mbili ikishikana na chini yake kuna mandishi yanayosema tuko pamoja alami hii ni ya kisiasa ikishirikiana ushirikiano ama umoja

Tukiangalia ama tukitazama hivi hapa ni huduma center. Kuna wahudumu na wahudumiwa wengi hapa wakiwa wanatumia laptop yao na vile vingine. Wako na barakoa wengine huku wakiongojea usaidizi kwa wahudumu hapa vile tunavyoona.

Hii ni mpira ya kandanda, kuna timu mbili ambayo wanacheza hapa, moja wako na rangi ya manjano wengine wako na rangi nyekundu. Huyu rangi ya manjano akiwa na mpira akiwa anachenga akiendelea na huyo mpira.

Hapa naona timu mbili za mpira wa miguu zinachuana uwanjani, timu moja imevaa jersy la jano na nyingine nyekundu, mpira uko angani na mchezaji mmoja kutoka timu ya njano ameruka juu kwa nguvu akiupiga mpira kwa kichwa, wachezaji wengine wanasimama karibu wakiangalia kwa makini wakijiandaa kupokea na kuzuiwa mpira uwanja hio.

Kuna timu moja ambayo wako na furaha, ama wako pamoja wakiwa wanataka kuingia uwanjani wakiwa wanataka kucheza mpira ya kandanda, mpira ya miguu wakiwa wanataka kushinda ama kushinda, hiyo mbili ndo inakuanga tu grao hakuna kitu ingine ambayo inakupeleka.

Kundi la wanasheria limekusanyika mbele ya jengo la mahakama wakiwa wamevalia mavazi rasmi meupe na mweusi. Mmoja, mmoja wao anaongea na waandishi wa habari mbele ya kipazi-- kipaza sauti kilichowekwa mezani. Pembeni kuna mabango, ee, pembeni kuna mabango yanayotetea uhuru wa mahakama na haki ikiwa ishara ya msimamo hao kuhusu masuala ya kisheria. Wengine wamesimama kwa umaskini-- umakini wa kizaliza mazingira yanayowakisha.

Vile inaonekana hapa ni hospitali ama banki kuu ya Kenya, vile inaonekana kuna askari mmoja akiwa anavaa nguo za maaskari ama yunifomu ,watu wengine wakiwa na makaratasi mingi wakiwa wamepanga laini wakiwa wamekaa pamoja na wengine wanacheka kuangalia hizo picha zao ama makaratasi zao wako nayo.

Hapo ni Huduma Center, kuna watu wengi, maaskari na wahudumu wengi ambao wanakaa pamoja sasa wakiendelea na kazi yao vizuri na kusaidia wananchi wakiongojea sasa usaidizi ,wanchi wamekuja pamoja na kuna askari mmoja apa vile naona.

Hapa naona kuna takataka ambazo zimewekwa pahali moja, vile inaonekana hapa ni kwa barabara ile za kupitia watu na magari zingine, ama pahali pakuweka takataka na vitu zingine vinavyo kuwa katika binadamu.

Hapa vile naona kuna vitabu vingi hapo zikifungana pamoja. Juu ya meza hizo vitabu sabiki ni mingi sana vile inaonekana. Vitabu ni vitabu vya kuuza, vya watoto na zingine ambazo.

Vile naona hapa ni mahakama ya mediation ya Kenya, hapo kwa Kenya ambazo wanahudumia watu ama wanachukua haki ya watu ambazo vile inaonekana imeandikwa hapo Court Annexed Mediation in Kenya , vile imechorwa hapo kuna vitu ambazo za kupiga watu wakiwa na maneno mingi hapo wakisimamishwa na hiyo maneno.

Hapa tukitazama ni mpira ya kandanda mpira ya miguu kuna timu mbili ambayo wanacheza hapa. Tukitazama nguo yao ni nguo ya kijani na ingine buluu. Vile tunaona hapa ni Kakamega Stadium inaonekana kuna mashabiki wengi wanashangilia hiyo mpira.

Wafanyakazi wawili wamekaa kwenye dawati la Huduma liloandikwa information desk . Wamevaa sare rasmi na nyuma yao kuna viti vingi vya kungoja. Ukumbi ni makubwa na una mwangaza wa kutosha.

Hapa ni huduma center, tunaangalia hapa kuna wahudumu wengi ambao wanacheka wakiwa wanaelezana kitu, wengine wako na rangi ya nyeupe na wengine wako na koti nyeusi vile tunavyoona.

Hapa kuna timu mbili ambayo wanavaa rangi ya manjano na rangi ya nyekundu. Vile tunavyoona kuna mchezaji mmoja akiwa na mpira anataka kutupa mpaka goli iingie. Huyo ni mshambiki wengi akonayo hapa vile inavyoonekana.

Mwanamke amesimama mbele ya meza akihudumiwa na mwanaume aliyevaa barakoa. Kwenye meza kuna mashine ndogo yana karatasi nyingi. Pembeni, mtu mwingine anaandika kwenye fomu. Huduma inaonekana kutolewa nje ya jengo chini ya hema jeupe.

Kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja akiwa amekaa katikati na wako na maji hapo kando yao, wakiwa wanajionea sasa kama hao ndio wakubwa ambao wanacheka wako na furaha vile tunavyoona na wako na mbele yao watu.

Hapa naona msichana mmoja akiwa anasimama mbele ya wahudu wahudumu na wengine wakisimama ambazo wanaangaliana na kuulizana maswali hapo ndio huduma center sasa wakiulizana hizo maswali na msichana anaangalia akiulizwa maswali zenye ziko Kwa hiyo mahali ambazo zinaulizwa kama vile kazi zinaendelea aje? Na wahudumu na wahudumiwa wanakaa.

Hapa ni huduma center . Tunaona mwanamke mmoja ambaye anavaa barakoa na kioo akifanya kazi yake. Kuna wengine pia wanavaa barakoa na kioo wakifanya kazi zao. Kila mmoja ako na kompyuta yake akifanya kazi vile inatakikana.

Hapo, tukiwa hapo, tunaona wafanyikazi watatu wakiangalia ama wakitazama iyo televiseni. Ambayo tunaona hapo, kuna mtoto mdogo hapo akiwa anakaa na kiti. Tunaona vitabu vingi ambazo zimewekwa pahali moja. Tunafikiria hapo ni shuleni ama pahali pao kufanya kazi, ofisini.

Watu wamekaa wakisubiri huiduma mbele ya meza iliyoandikwa information desk huduma Kenya. Hii ni sehemu ambapo wananchi hupata msaada kuhusu huduma mbali mbali kama vitambulisho, lesheni, cheti cha kuzaliwa au huduma za afya. Maafisa wa serikali huwasaidia kuelewa wanachohitaji jinsi ya kupata huduma hizo. Kupata huduma Kenya, inaleta huduma karibu na wananchi ya urahisi, ufanisi na heshima.

Mashabiki wa Kenya waliokusanyika kwenye uwanja wakisherehekea tukio la mchezo, wengi wao wameshikilia bendera ya Kenya na kuvaa mavazi yenye marangi ya kitaifa. Mabango yenye maneno ya hamasa kama vile goal yanaonekana juu yao.

Hapa naona kanali ambayo iko na maji na nafikiria hiyo maji ni maji ya mvua ambayo imewekwa huko karibu na njia ikiwa inataka kutoka hiyo stima ama kutoa iko na mashimo mingi sasa maji ni mingi, kuna stima karibu yake inaweza haribu sasa vile inaonekana.

Tunayo ona hapo kuna mashabiki wengi .Ambapo wako kwa hiyo mahali wakiwa wanashabiki timu yao Harambe Kenya Star. Watu wakiangaliana hapa wengine wakishikana ama wakiambiana vile timu yao atashida leo.

Kuna watu wa Kenya wakiwa wanapiga kelele wakiwa wanachukua bendera, wakirukaruka juu hapo wakiwa wanasema hii Kenya sisi ni wasaliti, tunapenda nchi yetu, na hii nchi yetu ni hivihivi, kuna wananchi wazuri ambao wako huko sasa vile tunavyoona.

Vile tunavyoona hapo kuna chama ambao wako nayo na nguo ya rangi moja ambazo zinafanana na shati kofia. Mwanamke mmoja akiwa anaambia vitu hao wote wakiwa pamoja.

Tunavyoona hapa kuna wanawake ambao wanacheza mpira wakienda upande hiyo mpira wa mkono wa handiboli wakiwa wanacheza vizuri wakiwa na yunifomu ya buluu vile tunavyoona hapa wanacheza vizuri wakiwa na furaha.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya uwanja wakitazama tukio au mechi, wengine wamevaa sare za rangi moja, hasaa nyekundu zenye maandishi ya KDF wakionyesha kuwa ni mashabiki wa timu fulani au washariki wa hafla hiyo. Baadhi wanacheka kuzungumza au kusherekea, mandhari ya uwanja yana viti vya rangi tofauti, inaonyesha umati mkubwa uliokusanyika kwa kituo cha burudani au mchezo.

Inaonyesha kundi kubwa la mashabiki waliovaa mavazi ya rangi tofauti tofauti wengine wao wakiwa wamevaa nyekundu wakishangilia kwa uraha, wengine wanapeperusha bendera ya kenya ishara ya uzalendo na usaidizi wa timu au mchezaji wao.

Vile tunavyoona hapa ni huduma centre . information desk ni mahali pa kuchukua huyu jamaa akona shida gani ama anataka amekujia nini hapa ambapo anataka kuchukua au usaidizi ya kimakosa ya kitambulisho au kitu ingine.

Hapa ni Kituo cha Huduma. Naona wafanyakazi wanne wanaohudumia. Sasa wako mbele kwenye kompyuta wakitumia nje, wakihudumia watu. Kila mtu anapata huduma yake. Hapa ni Kituo cha Huduma, ambapo wafanyakazi wanahudumia watu.

Vile inaonekana, hapo kuna watu wengi ambao wako na kofia na nguo zingine ambazo zinafanana. Vile inaonekana hawa watu ni watu ambao ni mashirika ambao wako pamoja, wakifanya kazi pamoja na wamevaa rangi ya samawati vile inaonekana.

Vile tunavyoona kuna mzee ambaye amevaa vaa vizuri hapa sasa akiwa anachukuliwa picha hapa vile tunavyoona akiwa anatarajiwa kuchukuliwa picha nq vitu vinginevyo ambayo wengine wakitazama hiyo mahali ambayo wanataka kuingia hiyo picha.

Hapo unaona watu wengi, wanaume na wanawake, ambazo wamekuja pamoja sasa wakingojee kitu, wakiangalia upande mmoja na wamepanga laini vizuri. Wanavaa vaa vizuri, sasa nafikiria wanaserekea ama kungojea masherekeo yao ya wakati ambazo zinakuwanga Krismasi ama vitu zingine ama kazi pamoja.

Watu wanne wameketi kwenye meza ya mbao chini ya hema jeupe, wakiandika kwenye daftari, na laptop . Mbele yao kuna mabango yaliyoandikwa police abstract na DCI. Viti vya plastiki vya buluu vimepangwa kwa mstari nyuma yao, na pande wa kushoto, kuna watu wengine wakiwa wamesimama wakisubiri huduma.

Tukiona hivi tunaona madam mmoja hapa akiwa anasimama akiwa anazungumza na watu wake wa nchi ya kenya akiwa anasimama na watu wengine karibu yake, nyuma yake na hapo kando yake wakiwa wanakuwa sasa wakiheshimika vile vizuri.

Hii ni pahali ya huduma centre naona kuna watu wanahudumiwa hapa na wahudumu wengi wakisimama moja yao na wengine wanatumia kompyuta sasa wakihudumia wengine wahudumu na kusaidia watu wakijenga tendo linaonyesha rangi yake ni nyeupe sasa imendikwa huduma maisha .

Hapa vile naona, naona tangi ambayo ambako imewekwa juu ya sasa ni pahali pa juu, pahali pasafi ambazo zimejengwa vizuri ikiwekwa juu, ikiangalia hapo juu, karibu na hapo ukuta vile naona ni maji pa ni pahali pa kueka maji ya kuogelea ama kuoshea vitu vingine kama nguo na vitu vingine.

Inaonyesha sehemu ya huduma kwa wateja iliyoandikwa information desk . Dawati hili limewekwa ndani ya jengo la kisasa lenye nafasi kubwa la miundo ya kisasa ya dari au madirisha. Maeneo kama haya hutumika kusaidia wageni kupata maelekezo.

Hapa naona wanariadha wa kenya wakiwa wamesimama kwa utulivu kwenye mstari ya kuanzia mbio, wamevaa mavazi ya michezo ya taifa yenye rangi za kijani, nyekundu na nyeusi. Wanaonekana kuwa tayari na mshindano, kila mmoja amejifunga viatu vizuri na kujiandaa kusikoachilia. Mandhari ya uwanja huu ya wanariadha yana uzio, wanariadha hawa wako makini wakisubiri kukimbia.

Wanaume wawili mmoja akiwa anasherekea kwa furaha amevaa fulana ya rangi nyeusi na nyekundu ilioyoandikwa Betika . Mwingine amevaa fulana ya bluu na anaonekana akitazama au akitembea mandari ya picha yanaonyesha tukiwa na mchezo baada ya ushindi au bado.

Hapa tunaona mwanaume aliyevaa shati jeupe akiwa na mama mtoto wao akinyesha karatasi ndani ya ofisi wa Huduma Center. Wafanyakazi wanatazama kwa makini, ishara kwamba familia hiyo inapata msaada na muongozo muhimu. Hii ndiyo huduma ya bima ya fya kupitia sasa maelezo hayo na Huduma Center tunaongeza hatua kwa hatua.

Nikiangalia hivi, mimi naona hapo kuna wachezaji wawili ambapo hapa wanachezea mpira ya miguu ya kandanda wakiwa sasa wako kiwanjani. Vile tunavyoona mmoja anavaa Betika na mwingine akiwa anavaa shati la manjano.

Hapo ni ndani ya huduma centre vile tunavyoona, inakusaidia vitu vingi ambavyo watu hawaezi pata ofisi ingine wanakusaidia kurudisha kitambulisho, kitu kingine ya polisi, vinginevyo ambayo hauhitaji document yako zote vile inatakikana.

Watu wamekaa kwenye ofisi ya Huduma Kenya, wakishauriana hii ni sehemu ya kutoa huduma bora kwa wananchi kama vile usajili na vi-vya vitambulisho, huduma za afya na msaada wa kijamii. Majadiliano kama hayo huimarisha uwajibikaji uwazi na kuhakikisha wananchi wanapata haki zao kwa wakati yenye unafaa kupatwa sasa wakikujiwa sasa lazima wananchi wasaidiwe.

Vile tunavyoona hapa ni mahali shambiki wanakaa. Kuna jamaa wanne wakiwa wamesimama na kuguzwaguzwa hio shati yake. Vile anavyosema hii timu ndio itawin ama hii timu ndio inashinda vile inavyoonekana sasa.

Vile tunavyo ona hapa kuna rais wa Kenya na huyu mama mwingine ambayo inaonekana akiwa anapatia kitabu ama dalili yake hii ni bibilia ama kitu ingine ambavyo huonekana na sheria na kukubaliwa vile tunavyo ona hapa ni rais wa Kenya.

Inaonyesha kituo cha huduma nchini kenya, tunaona mabango yenye ujumbe wa serikali, kuendeleza huduma bora. Mahali hapa hutoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi kama vile kupata vitambulisho, paspoti, leseni na huduma nyingine za serikali, kituo kinaonekana.

Hapa naona ndoo kidogo ambayo imeandikwa maandishi Kenpoly, ambazo zinawekwangwa chafu iko hapo nyumbani. Tunawekanga ndani ya nyumba tukiweka machafu zile makaratasi tumezitumia vitu zao zote tunaweka uchafu kama makaratasi, vichupa na vitu vinginevyo.

Vile mnavyoona hapa ni huduma center , wahudumu wawili wakitazama, wakiangalia hivi, wakingojea watu ambao usaindiwa amah watu wakujiwe. Wakiwa wamekazi yao, wanataka kushika kazi yao wako tayari kushika kazi yao, wamekosa tuuh wahudumiwa.

Inaonyesha mashambiki wengi wakiwa wamevaa mavazi ya rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu na ya kijani au nyeupe. Wengi wao wameshika bendera na vipenga wakionekana kuwa katika hali ya shangwe na hamasa kubwa, vile inaonekana.

Hapo vile tunavyoona ni huduma center. Watu wengi wanaongelesha ama wahudumu wengi wanaongelesha wahudumu mmoja anayekaa mbele yao sasa mmoja anazungumza vile itakuwa kazi ama vile itaendelea hii kazi inavyoonekana hapa.

Vile tunavyoona hapo, tunaona Uhuru Mwigai Kenyatta akiwa anaingia dhaluma ya nchi yake akiwa anasema ako na koran ama bibilia akiwa anasema ntafanya hivi na hivi, sitakuwa nakula haki ya wananchi ama hivyo na kadhalika.

Hapa ni huduma center Nairobi. Vile inaonekana kuna watu wengi ambao wanaongoja wakitaka usaidizi na wahudumiwe. Kuna wengine mbele yao wameingia sasa wao wanaongojea na wanapumzika hapo nje vile tunavyoona wanakaa.

Ndani ya kituo cha Huduma Centre, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wameketi mbele ya computer ,wanaonekana wakihudumiwa au wakifanya kazi uku mazingira yakionyesha sehemu rasmi ya utoaji wa huduma kwa wananchi.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta anaonekana akisalamiana na msichana mmoja uku wote wakiwa wamekaa. Amevaa t-shirt nyekundu ya Jubilee yenye nembo ya chama na karibu nao kuna watu wengine walioketi wakiangalia tukio hilo kwa umakini.

Hapa ni mahali ambayo inaitwa huduma center. Vile tunaona hapa kuna Id ama kitambulisho ya nchi ya kenya ambazo zimewekwa mahali pamoja ni zile ambazo watu wamekata na ametokea zote watu hawajakujia bado ,vile naona imepangwa vizuri.

Hapo unaona vile imeandikwa hapo ile bendera wako nayo bandari fans, we came here to win sasa ni timu ambayo inaitwa bandari hapo kwa Kenya premier league wakicheza mpira ya kandanda na hao ndio fans yao, ama shabiki yao ,yakianza kushabiki wakiongojea amtokeo mazuri na wakishindwa ana wale wengine.

Mtu mmoja anaonekana akiapa kwa kushika kitabu mkononi huenda ni bibilia ama korani. Hii ni ishara ya kuhaidi kusema ukweli na kutelekeza wajibu kwa uaminifu. Kuapa utumika kwenye shughuli rasmi kama mahakamani, kuingia kazini, serikali au wakati wa uongozi. Ni tendo linaloonyesha heshima, aminifu na kuwajibika mbele ya jamii au mbele ya mungu ambayo inatakikana ukeli. Inaitwa swearing .

Naona hapa kuna watu wengi ambao wanakimbia na kutembea. Sasa wakiwa na party ambazo zikona picha na imeandikwa Raila, Kalonzo mwaka elfu mbili wa kumi na saba. Mabandiliko ni sasa ndio imeandikwa hapo na wakitembea kwa njia wakipiga kelele na wakisema huyu do mtu yetu na huyu do tutapatia kura yao.

Hapa naona wanawake wawili na wanaume watatu, mmoja ni raisi wa nchi na mwingine ni naibu raisi wa nchi mbeleni ambazo sai zimewachukuliwa naibu raisi ikipatiwa mwingine. Sasa wanaangaliana wakipiga stori na kuangaliana.

Kuna jamaa mmoja wa wanachi akiwa anataka kura, akiwa anasema mimi ni hivi na hivi nataka kura hivi, nitawasaidia nikikuja ama mkinichagua nitawasaidia nyinyi vizuri akiwa anataka usaidizi wa wananchi wake sasa huyu.

Vile tunavyoona hapa kuna mahali ya Huduma centre, wahudumu wakiwa wamekaa huku wakiwa wanaangalia upande hii wakiwa wanaona kitu amma mhudumu moja akiwa ameingia hapo akiwa anataka usaidizi ama kitu ingine.

Inaonyesha mkutano wa kisiasa ambapo kundi la watu wamevaa mavazi ya rangi ya blue , rangi inayohusishwa na chama cha Kalonzo Musyoka. Katikati juu kwa lenye bango linalosema “Kalonzo tukuite tutende”, ambalo linaonekana kama kauli mbiu ya kampeni . Watu walikusanyika, wanaonyesha ushikamano wa kuungwa mkono.

Vile naona hapa kuna jamaa ambaye anavaa kofia mbili ambazo moja ameweka kwa pua ingine ameweka kwa kichwa, sasa hiyo kofia ambayo anavaa, naona hapo kuna jogoo amendikwa kura kwa Moi, sasa ni KANU , ni wakati wa kura ambayo alikuwa anavaa sasa akionyesha sasa kura huyu ndio atakuwa akichaguliwa.

Kuna mzee mmoja ambaye anavaa shati ya huduma center akieleza mwingine hapo vile inatakikana ifanyiwe ama vile inakatwa kitambulisho akitazama hapo akiwa na kioo sasa anavaa glovsi na vitu vinginevyo tunavyo ona hapa.

wachezaji wawili wa mpira wa miguu wameruka juu kwa kasi wakipambana kupiga mpira angani. Mmoja amevaa sare za bluu na nyeupe huku mwingine akiwa mwenye jezi la kijani na majano.

wanaume kadhaa wamesimama nyuma ya jukwaa lenye nembo ya ODM, chama cha kisiasa nchini Kenya. Mmoja wao aliyemstari wa mbele anazungumza kupitia kipaza sauti zenye huku wengine wakimsikiliza kwa makini. Wengine wamevaa kofia za rangi ya chungwa ambayo ni rangi rasmi ya chama hicho.

Vile tunayo ona hapa kuna jamaa mmoja akiwa na barakoa huku mwingine akisaidia. Ni wahudumu na wahudumiwa akiwa anasaidia kusema leta mkono yako tuchukue finger print na vitu vingineyo ambavyo huhitajika hapa upate usaidizi.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti uku akishikilia hati ya kusafiri yaani pasipoti. Anaonekana kuwa katika ofisi au kituo cha huduma. Ueda akisubiri kuhudumiwa au akikagua hati hio kwa umakini.

Mchezo wa mpira maarufu kama handball .Tunaona mchezaji aliyevaa jezi nyeupe akijaribu kumpea kati ya wachezaji wawili walio vaa sare ya buluu. Mchezo huu unahitaji kazi ya nguvu na mbinu za hali ya juu umati na utazamaji.

Vile tunavyoona hapa, hapa ni huduma center, watu wengine wakiongojea wahudumiwe kabla wengine wahudumiwe ndo wanatakikana, kuna mfanyikazi mmoja akiwa anasimama karibu na hawa watu akiwa anawaambia mtaingia, kila mtu apange laini aonekane vizuri.

Hivi mpira wa mkono wa wanawake, wakiwa wanacheza timu mbili hapa. Moja ako na tisheti ya buluu mwingine akiwa nyekundu. Sasa wakicheza na wanafurahia, kuna mashabiki wengi ambao wanaangalia hiyo mchezo vile inakuwa, vile tunaona.

Hapo tunaona timu ambayo wanasherekea wakiwa na kikombe kubwa ambayo wameeka juu kila mmoja ameshika mkono yake, wengine wakisema woiwoi vile inatakikana, wacelebrate ama wanasherehekea vile unavyoona hapo sasa naona.

Naona hapo ni watu ambao wamepanda gari wengine ambao wanatembea kwa njia wakiwa na furaha na wakiwa wanatembea sasa wakiwa na makofia hapa vitu zingine ambavyo zinanionyesha hapa, hapa ni barabara gari lenyewe linaendelea na watu ni wengi vile naona hapa.

Uhuru Kenyatta anaonekana akisalamiana na mwanaume mwingine, wote wakiwa wamevaa suti rasmi. Karibu nao kuna watu wengine wanaotabasamu na kuonyesha furaha. Tukio linaonekana kuwa la kisiasa au rasmi lenye hali ya heshima na maelewano.

Hapo ni huduma centre vile tunavyoona hapa, kuna watu wengi ambao wanakaa kando wakiwa wanasubiri usaidizi ama wamepanga laini. Wahudumu wengi wanahudumia watu wakiwa wanatumia kompyuta na vitu vingine ambayo inayoonekana.

Wanafuzi wameketi mbele ya kompyuta wakiwa darasani wakiendelea na mafunzo ya teknolojia ya habari. Kila mmoja anaonekana makini na akili kinachoonyeshwa kwenye skrini. Mazingira ya darasa inaonyesha juhudi za kuimarisha elimu ya kidijitali na kuwapa vijani ujunzi wa karne ya sasa.

Hapa naona watu, eh, wakiweka mkono yao juu. Na wako na, eeeh, bendera ya Kenya. Eeh, alama ambayo ina-- inayoonyesha bendera ya Kenya. Na hao watu naona vile wanashabiki. Na hawa wako na mtu wao. Eeeh, naona pia huko na flower hapa wakisema "Oi, oi."

Tukiangalia ama tukitazama hivi kuna wachezaji ama timu ambayo inashereheka huku wakiangalia wao wenyewe wanasema sisi ndio tumeshinda. Wanavaa rangi la nyeusi na mwingine mmoja anavaa rangi ya kijani vile tunavyoona huyo ni goal keeper wao.

Hapa ni Huduma centre. Watu husaidiana na wahudumu. Wahudumu wengi wako hapa wakingoja usaidizi na kuchukua vitambulisho vyao hapa na makaratasi zingine. Wanawake ndio wadogo na wanaume ndio wengi zaidi na kuna polisi.

Vike tunayoona hapa ni chama chama ya Kanu ambayo wanapatia mtu yao ili aingie hiyo siasa, na amechukua hii chama amechaguliwa akuwe mtu yao sasa, vile ninavyoona hapa wanaweka kofia yako na vitu vinginevyo.

Hapo vile naona hapa ni kwa huduma center vile inavyoonekana. Kuna mwanamke mmoja na wanawake watatu ambao wako na makaratasi hapo wakionyesha huyu mwanamke mmoja akiangalia sana kufuatilia hizo karatasi vile inaonekana akiangalia sana ni kama anataka kusaidia.

Vile inaonekana hapo ni Immigration center ,kuna watu wengi ambao wanakaa, wengine wanahudumiwa na wahudumu wengi. Vile inaonekana kuna wengine ambao wameshika hapo mdomo wakiwa na makaratasi zingine ambayo wanaongojea hiyo watu watoke hapo.

Kundi la watu wamesimama huku wakishikilia bango kubwa lililoandikwa court annex mediation . Wamevalia rasmi, wengine wana barakoa. Bango linahusu suluhisho badala la migogoro kwa mjibu wa katiba.

Vile tunavyoona hapa kuna watu wengi ambao wamepiga laini wakiwa, wanatarajia kufanyia kazi yao vile huyu jamaa anakaa anahudumia wao akiwa anahudumia mmoja kwa mmoja, kwa vile kuna jamaa mwingine ambaye akiwa na kalamu kando yake, akiwa na shati nyekundu.

Hapa vile naona ni huduma centre, naona wahudumu wawili na wahudumiwa wote wanne ambao wanakaa hapo kwa viti vyao wakiangalia hapo kwa kompyuta yao na wengine wakitarajia usaidizi na wengine wakiongojea wahudumu wawahudumie.